Ni jalada la kitabu. Jalada hili lina kichwa COMPETENCE BASED CARRIULUM GRADE 2 na ENVIRONMENTAL ACTIVITIES RATIONALISED NOTES. Jalada hili lina picha nyingi nyeusi na nyeupe katika kona ya juu ya kushoto, kuna picha ya kilifo na katika kona ya juu kulia kuna picha ya mnasi.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili labda kwa ajili ya watoto kichwa cha sumu ni sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Ukurasa umegawanywa katika sehemu hili, kila moja ikiwa na picha na sentensi iliyoeleza picha hiyo.

Meza ya kompyuta yenye kompyuta mbili za mezani zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Kila kompyuta ina screen nyeusi ya "Dell", keyboard na kipanya. Screen zote mbili zimezimwa. Juu ya meza katikati ya kompyuta hizo mbili kuna vitambaa viwili vilivyokunjwa vyenye mchoro tofauti.

Mwanariadha wa kike ambaye anaonekana amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Mwanamke huyu amevalia kofia nyeusi, fulana ya rangi ya machungwa na kijani, iliyo na neno KENYA mbele yake na suruali nyeusi anatabasamu usoni, akishikilia bango kubwa la samawati.

Mwanaume labda msemaji au mgeni rasmi akizingumza kwenye jukwaa katika mkutano. Mwanaume huyu amevaa suti ya samawati shati jeupe na tai ya samawati na njano. Pia mwanaume huyu ana ua jeupe linaloonekana kwenye suti yake.

Ubao mweupe ulioandikwa na kalamu ya samawati kuashiria darasa. Ukuta huu ni wa rangi nyeupe na pia kuna mlango wa rangi ya kahawa na pia kuna kifagilio kilichowekezwa mtaani na pia kuna ndoo ya waridi kando ya ufagio huo.

Mabasi ya shule ya nyali yameegezwa kando ya uwanja wa mpira wa kikapu. Uwanja huu umezengukwa na mazingira ya kijani kibichi na kuna mionekano ya mijengo iliyoinuliwa katika shule hiyo ya nyali.

Corridor refu kwa jengo lenye muundo wa kitamaduni au zamani lililopakwa rangi mpya. Corridor hii ina kuta nyeupe safi upande wa kulia zilizokionyesha kuwa jengo limepakwa rangi hivi karibuni.

Jengo la chuo cha mafunzo ya tiba Kenya. Jengo lenyewe lina muundo wa kisasa na wa kuvutia likiwa na kuta nyeupe na nguzo zenye matawi zinazopakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi nyekundu.

Kundi la wanawake saba wote wakiwa wamevalia fulana nyekundu zenye neno Kenya mbele na wote wakiwa kwenye viti vya magurudumu vya mchezo wanaonekana wakiwa katika nafasi ya kundi wakitazama na kutabasamu wakionyesha ari na furaha.

Mijengo ya shule ya kitaifa ya ujuzi ya pwani ambapo kwenye geti yake au lango lake kuu la kuingilia kuna wanafunzi wawili waliosimama hapo nje na pia kuna mlinda lango kwenye lango kuu.